Wachezaji wanne walemavu wako katika kiwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi. Wamevaa kaptura la rangi ya Kijani kimbichi na shati la rangi nyekundu. Kuna mpira pia kuna wavu.

Wachezaji watatu wako kwenye uwanja wa michezo, miongoni mwao kuna kocha ambaye amevaa kaptura ya rangi nyeusi, nyuma yao kuna viti vingi vya rangi ya kijani na nyekundu .

Mitungi ya gesi miwili ya rangi chungwa na nyeupe iko kwenye corridor ambayo imefungwa na nondo. Kando yake kuna dirisha na pia kuna kizima moto amabcho kimewekelewa kwenye ukuta.